Watu wengi wameketi katika viti vya rangi nyeusi wakisubiri kuhudumiwa. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na samawati. Taa zimewashwa. Mwanamke aliyevaa nguo ya manjano amesimama huku akihudumiwa.

Mazingira ni ya ofisini. Taa zime washwa. Mwaname, aliyevaa suti nyeusi, na shati nyeupe. Anamwongelesha mtu aliye keti. Mezani kuna tarakilishi tatu.

Mwanamke aliyevaa miwani anaongea kwa kipaza sauti. Amekalia kiti kilicho cha rangi nyeusi. Nyuma yake kuna bendera ya Kenya. Mezani kuna chupa tatu za maji.

Mwanamume aliyevaa kofia nyeusi na ya rangi manjano anawasalimia wafuasi wake. Wanamsalimia wakiwa wamemtabasamu kwa furaha. Wamebeba bendera za Kenya. Nyuma yao kuna hema nyingi.

Timu mbili za wanawake zimo uwanjani. Wanacheza mpira wa vikapu. Wamevaa jezi za rangi nyekundu na samawati. Nyuma yao ni mashabiki wanaowatazama. Kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Mashabiki wa timu wanaishabikia timu yao. Wamevaa jezi za rangi, nyeusi na manjano. Mwanamume aliyevaa kofia ameinua mikono yake miwili huku akiwa ameupanua mdomo wake kwa furaha.

Wasichana wa timu mbili wamo uwanjani wanapocheza mchezo wa vikapu. Wamevaa jezi za rangi ya samawati na nyeupe. Nyuma yao kuna viti vilivyo vya rangi ya kijani kibichi, nyeusi na nyekundu.

Watu wengi waliovaa kofia za rangi na manjano wamesimama. Mwanaume aliye vaa suti ya kijivu amemwinua mkono mwanaume aliyevaa koti nyeusi. Mbele yake kuna vipaza sauti viwili.

Taka za rangi tofauti ikiwemo kijani kibichi, nyeusi, nyeupe na nyekundu zimetupwa kando ya barabara. Barabarani kivuli cha gari kinaonekana.

Timu mbili zipo uwanjani zikicheza ,zimevaa jezi za rangi nyeupe na ya samawati, nyuma yao ni mashabiki wanaowatazama, wamekalia viti vya rangi nyekundu na ya kijani kibichi.

Mazingira ni ya ofisi, kuta zimepakwa rangi nyeupe na taa zimewashwa. Dirisha lina chuma zilizopakwa rangi nyeusi. Mwanamke aliyevaa shati jeupe ameketi katika kiti cheusi, akihudumiwa. Mezani kuna tarakilishi.

Mazingira ni ya ofisini ,wanaume wanne wameketi huku wakihudumiwa na mwanamume aliyevaa nguo nyeupe ,chumba kimepakwa rangi nyeupe ,mezani kuna tarakilishi nyeusi.

Mashabiki wanaoshabikia timu yao. Wamevaa nguo za rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu. Wengine wamebeba bendera za Kenya. Wachache wameinua mikono yao juu kwa furaha.

Mashabiki wanaishabikia timu yao, wameinua mikono yao kwa furaha. Wamevaa nguo za rangi nyeusi na nyekundu. Wamebeba bendera ya Kenya.

Mashabiki nje anayeshabikia timu yao ,wamevaa nguo za rangi nyeupe nyekundu na za kijani kibichi. Mwanamme aliyevaa suruali nyeupe amebeba karatasi huku akiwa amejipaka rangi za timu yake .

Watu watatu wameketi wakihudumiwa. Wanao wahudumu wamevaa nguo za rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu. Mezani kuna tarakilishi nyingi. Viti vilivyoundwa kwa chuma na kupakwa rangi nyeusi vinaonekana.

Wanawake wawili wameketi wakiangalia tarakilishi, wamevaa nguo za rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani kibichi, meza imeundwa kwa mbao ,chumba kimepakwa rangi nyeupe na nyeusi .

Mazingira ni ya ofisi. Kuta zimepakwa rangi nyeupe, viti viwili vimo mbele. Wafanyikazi wamevaa nguo za rangi nyeusi na nyeupe. Mezani kuna tarakilishi.

Watu watatu wenye furaha wakipiga picha ya selfie . Wawili kati yao wamepakwa rangi za bendera ya Kenya usoni na wote wamevaa nguo zenye rangi nyekundu na nyeupe. Mmoja amevaa kofia na miwani ya jua. Wote wana midomo wazi wakishangilia.

Umati mkubwa watu ndani ya uwanja, wengi wao wamekaa kwenye viti vya jukwaa, huku wengine wakisimama chini, mwangaza mrefu wa uwanja unaonekana upande wa kushoto, juu ya jukwaa, herufi kubwa Stadium zimeandikwa wazi, bendera za Kenya zinaonekana pia.

Kundi la watu wengi wamevaa nguo za kijani. Wanakimbia kando ya barabara yenye lami. Gari kubwa jekundu linaonekana kama basi liko nyuma yao. Limejaa abiria juu yake. Miti na majengo inaonekana kwa umbali.

Wafanyakazi wanne wameketi kwenye viti vya ofisi. Wamevaa sare nyeusi mashati meupe, tai nyekundu na barakoa. Kila mmoja yuko mbele ya kompyuta. Maandishi Huduma Kenya yanaonekana ukutani nyuma yao. Meza ya mbao ina mashimo. Karatasi, vitabu, vifaa vya kielektroniki na bango lenye alama ya kitaifa.

Umati mkubwa wa watu uwanjani, mwanamke mwenye furaha anaishikilia bendera ya Kenya, amevalia miwani ya jua yenye rangi nyekundu, nyeusi na kijani, ana mkanda mwenye rangi sawa kichwani na shingoni, anashangilia kwa hamu.

Watu kadhaa wakiwa wamekusanyika. Wanaume wawili wamekaa mezani wakiandika vitu mbalimbali. Mmoja amevaa kofia na shati jeupe. Mwingine amevaa shati la kijani. Karatasi nyingine na simu zipo mezani. Wanawake wengine wamekaa nyuma yao wakisubiri.

Nembo yenye rangi nyeusi na njano ndani ya duara nyekundu la njano. Kuna mikono miwilI iliyoshikana kwa nguvu. Chini ya nembo kuna maandishi, Tuko Pamoja, kwa herufi za manjano. Usuli mzima wa picha ni mweusi. Nembo hii inaashiria umoja na nguvu.

Mwanaume na mwanamke, wote wakitabasamu kwa furaha huku wakishikana mikono. Mwanaume amevaa koti jekundu na mikono meupe na mwanamke amevaa nguo yenye michoro mingi ya rangi tofauti. Wote wawili wanaonekana kuwa na msisimko mkubwa. Mandhari ya nyuma ni giza.

Wachezaji wa soka wakiwa uwanjani. Wakiwa wamevaa jezi za rangi mbili tofauti, kijani na buluu na nyeupe. Mpira upo katikati na wachezaji wanapambana kuudhibiti. Wengine wameanguka chini. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa mashabiki walio keti kwenye viti.

Kundi la mashabiki wa Kenya, wengi wao wamevaa nguo nyekundu na nyeusi wameshikilia bendera kadhaa za Kenya na kupunga mikono. Wote wametabasamu na kuonekana wenye furaha. Nyuma kuna jengo lenye maandishi makubwa. Inaonekana ni uwanja wa michezo na hali ya hewa ni nzuri.

Kundi la wanaume wote wakiwa wamevalia barakoa. Wamesimama mbele ya jengo la maridadi. Juu ya ofisi pameandikwa immiration services control office . Dirisha la jengo lina funguo na maelezo ya working hours . Wanaume hao wamevalia nguo tofauti.

Watu watatu wakiwa wamevalia shati nyekundu na kofia zenye maandishi. Mwanamke anaongea na wanaume walioketi karibu naye. Wanaume hao wanamwangalia kwa makini. Wote wamevaa nguo zenye rangi nyekundu. Watu wengine wako nyuma wakiwa wamevaa nguo sawa.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi nyekundu na kaptula wanatembea kwenye uwanja wakifanya mazoezi kwa uwanja wa nyasi, huku baadhi yao wakionekana kutabasamu. Nembo la mpira inaonekana nyuma yao. Wachezaji wote wana viatu vya mchezo.

Vitabu vingi vya pasipoti vya bluu vimepangwa juu ya meza ya kahawia. Kuna karatasi nyeupe zilizowekwa juu ya baadhi. Kuna karatasi pia ya njano zilizo baadhi ya vitabu. Mikunga miwili ya dhahabu imelala karibu na vitabu.

Washabiki wengi wamekusanyika uwanjani wakishangilia kwa nguvu ,wengine wamevaa fulana za timu tofauti. Mikono yao mingi imebeba simu za mikono, huku wakipiga picha au kurekodi .Nyuso zao zinaonyesha furaha na msisimko mkubwa.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya chuma vilivyo na mikongojo ya plastiki. Baadhi wamesimama wakizungumza wengine wakitazama mbele. Askari amevaa sare za kijani anaelekea upande wa kushoto. Ukuta una maandishi, dirisha lina grill na kuna computer mezani. Wanaume, wanawake wa mavazi tofauti. Taa juu.

Watu watatu mbele ya bendera za Kenya, mwanamke katikati amevaa joho nyekundu na nyeusi anashikilia kitabu akizungumza kwenye kipaza sauti kilicho kwenye podiamu , podiamu ina nembo ya jamuhuri ya Kenya, mwanaume mwenye suti nyeusi amesimama kushoto na mwanamke mwingine aliyevaa barakoa amesimama kulia .

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa wamesimama nje. Mwanaume mmoja amevaa suti ya buluu na tai. Wengine wawili, mwanaume na mwanamke, wamevaa majoho mekundu, wigi nyeupe. Kuna mtu mwingine nyuma amevaa vazi sawa.

Mwanaume amesimama mbele ya mikrofoni. Amevaa suti ya buluu na tai ya njano. Ameshikilia kitabu cheusi mkononi mwake, akionekana anazungumza. Karibu naye kuna mwanamke amevaa nguo nyeupe yenye michoro nyekundu na dhahabu.

Watu wengi wakiwa na mabango na bendera zenye maandishi. Mwanaume mmoja katikati ana tabasamu kubwa. Amevaa kofia, na ameshikilia mabango mawili. Mwanamke mwingine ana kofia nyeupe na anashikilia bango ndogo. Wengi wao wanaonekana kushangilia.

Wachezaji wa mpira wa miguu uwanjani, wamevaa jersey za rangi ya kahawia na njano, mchezaji moja yuko mbele akishangilia, wengine wanamfuta nyuma, uwanja una nyasi, kijani kibichi na njia ya kukimbia, nembo za kuketi zinaonekana zimejaa watu wengi.

Eneo la huduma kwa wateja lenye kaunta ndefu nyeupe iliyoandikwa Huduma Kenya na Information Desk . Wanawake wawili wamekaa nyuma ya kaunta mmoja akitumia kompyuta wote wakiwa wamevaa mashati meupe yenye lafudhi nyekundu. Mwanamke mwengine amesimama mbele ya kaunta.

Watu wamesimama kwenye mstari mrefu chini ya hema. Mwanaume mmoja ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo. Wanaume wengine wamesimama wakisubiri. Kompyuta inaonyesha skrini ya usajili. Nyuma yao kuna umati wa watu wengi. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na kuna jua.

Viongozi wawili wakuu mbele ya umati. Mwanamke amevaa joho refu jeusi, nyekundu na ya kijani kibichi. Mwanaume amevaa suti ya kijivu na tai ya manjano. Wote wawili wanatabasamu na kuangalia mbele. Nyuma yao kuna watu wengi waliokaa kwenye viti.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wa Kenya. Wamevalia jezi nyeupe, zenye number na jina la nchi. Wamesimama mstari mmoja mbele ya ubao mkubwa wenye bendera ya Kenya na neno Kenya. Kuna taa na viti za buluu na njano nyuma yao. Wanaonekana wamejitayarisha kwa mchezo.

Kiongozi akisaini karatasi muhimu mezani. Mtu mwingine amesimama karibu naye. Amevalia joho jeusi na wigi . Nyuma yao kuna watu wengine wengi ambao wamevalia majoho mekundu na meusi na wanawake mmoja amevalia joho la kijani.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja, mwanaume mmoja amevalia suti ya buluu na anatambaza kidole chake kwenye Kifaa. Mwingine ameketi mbele ya kompyuta . Mwanamke anatazama kwa umakini. Kuna kamera na vifaa vingine mezani. Dirisha na pazia la njano linaonekana kutoka upande wa nyuma.

Majaji watatu wakiwa wamevalia majoho wameketi kwenye meza ndefu, bendera mbili moja ya kenya na nyingine yenye nembo zimesimama nyuma yao. Majaji wengine wanakaa mbele wakizingatia. Chupa za maji na karatasi zimetapakaa mezani.

Watu wengi ndani ya jengo. Kuna wanaume wawili wakiangalia kompyuta. Mmoja amevaa suti nyeusi. Wafanyikazi wengine wamekaa kwenye dawati wakihudumia wateja. Mwanamke mmoja amevaa hijabu ya bluu na mwingine nyekundu. Nyuma kuna ishara inayoonyesha Huduma Centre.

Watu wanne, wapo mezani, wanawake wawili na wanaume wawili, mwanamke mmoja amesimama akimsaidia mwanamume mwingine kutia saini, wanaume wote wawili wanasaini kwenye karatasi, mwanamume mmoja amevaa suti nyeusi, mwingine suti ya kijivu.

Kundi la wanaume na wanawake ndani ya ofisi. Wanaume wengi wamevaa suti, mmoja akiwa na suti ya buluu na mwingine suti nyeusi au kijivu. Kuna mwanamke mmoja aliyesimama nyuma yao. Amevaa koti jeusi na shati jeupe. Mwingine ana koti nyekundu.

Wanawake wawili, mwanamke mmoja ana nywele ndefu iliyosokotwa. Ameketi kwenye kiti chekundu akitazama kompyuta. Mwanamke mwingine akiwa amevaa shati jeupe anatabasamu akimtazama yule wa kwanza. Kuna kaunta ya kawahia, iliyowatenganisha.

Huduma Centre. Watu wamevaa sare nyeupe na nyekundu. Kuna kaunta za huduma tatu. Number mbili na tatu zinaonekana. Skrini kubwa ina matangazo ya Advoicemedia. Mwanaume mmoja amevaa shati jeupe akiongea na mtu mwingine. Wanawake wawili wamesimama karibu na kaunta.

Watu wawili wakitembea nje ya jengo. Mwanamke amevaa joho refu jeusi na nyekundu, lenye rangi ya buluu na nyeupe. Mwanaume amevaa suti ya kijivu na tai ya buluu. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwemo walinzi.

Kundi la wanaume, mwanaume mmoja amevaa suti ya kijivu akishikana mikono na mwanaume mwingine waliovaa jopu nyekundu na nyeusi. Baadhi ya wanaume wanatabasamu. Nyuma yao kuna ua mrefu, wengine wamevalia miwani wote wamesimama nje.

Watu wengi wamekaa wakisubiri huduma, kuna kaunta kadha zilizo na namba kama kaunta saba na nane. Wengine wamesimama mbele ya kaunta wakiongea na wahudumu. Sakafu ni ya marumaru na kuta zina rangi ya bluu na nyeupe.

Kundi la wanaume ,mmoja anaonyesha kompyuta , wengine wanasikiliza kwa makini. Kuna meza na viti ,dirisha linaonekana nyuma. Baadhi wamevaa mashati meupe wengine suti . Zulia laonekana jipya sana . Bendera jekundu zinaonekana kwa umbali . Watu wanasimama ndani ya chumba.

Ofisi ya kisasa yenye watu wengi. Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ndogo na dawati. Wanaume wanne wamesimama wakizungumza. Kuna bendera ndogo nyekundu zimetundikwa. Kuta zina mabango yenye maandishi kompyuta nyingine na viti viko ndani ya ofisi. Mazingira yanaonekana kuwa safi.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu uwanjani. Mmoja amevalia jezi ya buluu na nyeupe, nambari ishirini na nne akidhibiti mpira. Mwingine amevalia jezi ya njano namba ishirini. Kuna watu wengine nyuma na viti vya uwanja vinaonekana.

Mwanariadha wa kiume akiruka juu angani wakati wa mashindano ya kuruka mbali. Amevaa jezi nyekundu na suruali fupi nyeusi. Chini yake kuna njia ya kurukia na mchanga. Nyuma kuna uwanja mkubwa wenye viti vingi vyekundu na vyeusi.

Pasipoti ya Kenya iliyofunguliwa. Ukurasa wa kushoto una picha ya pasipoti ya mwanaume mwenye ngozi nyeusi na uso wa mviringo. Juu yake kuna jina lake Joshua. Sehemu nyingine za pasipoti zimefichwa. Maandishi mengi yanaonyesha Republic of Kenya Jamhuri ya Kenya linaonekana ni hati halisi.

Umati mkubwa wa watu wakiwa na mikono juu, wakishangilia kwa furaha. Bendera za Kenya, zinapepea juu yao na baadhi wanashikilia vifaa vya kushangilia. Watu wengi wamefunga vinywa. Wengine wamefungua, wakionyesha msisimuko mkubwa.

Wanaume kadhaa wamekusanyika nje, wengine wamevalia fulana za kijani na nyeupe. Moto mkubwa umewaka mbele yao ukitoa moshi mwingi, wengine wanashika vifaa kama majembe. Ngoma mbili za kijani zimeandikwa Gor Mahia.

Watu wengi wamekusanyika ndani ya jengo, wengine wamekaa kwenye viti wengine wamesimama. Kuna counter ndefu na kompyuta. Ofisa mwanamke anaonekana nyuma, wanaume wawili wamesimama mbele ya umati. Picha kubwa yenye maandishi Huduma Kenya inaonekana ukutani.

Mwanaume amevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Ameshikilia kitabu kikubwa cha kahawia na anaongea kwenye maikrofoni. Kushoto kwake kuna mwanamke amevaa joho la mahakama. Kulia kwake kuna mwanamke mwingine amevaa nguo nyeupe na miwani.

Kundi la wanaume wenye furaha wakisherekea. Wengine wamevaa fulana nyeusi, wengine nyeupe. Wengine wao wameinua mikono juu wakishangilia. Bendera ya Kenya inaonekana mbele yao. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye picha ya mchezaji na nembo ya simba. Wanaume kadhaa pia wanashika maua.

Watu wanne wameketi ofisisni wakiwa wamevaa sare zenye alama ya Huduma Kenya. Watatu wamevalia barakoa. Mmoja amevaa miwani. Kompyuta ziko mezani pamoja na kifaa cha kutambua vidole. Ukuta wa nyuma umeandikwa towards service excellence . Kila mtu anaonekana makini. Viti vina migongo mirefu.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi za njano na nyekundu uwanjani, wamesimama wakishangilia na mikono juu . Mashabiki wengi wamekaa kwenye viti vya blue jukwaani nyuma yao. Baadhi ya mashabiki wamevaa nguo za njano hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.